Msichana mdogo ana tabasamu nzuri. Ana nywele zilizofungwa na rubber ya buluu. Amevalia koti jeusi. Anaonekana kuangalia kitu nje ya fremu. sehemu ya kushoto ya picha ina rangi ya buluu. Uso wake una furaha.

Mtu akitumia komputa mpakato akiwa amelala chali. Mwanga wa bluu unamulika kutoka kwenye skrini. Kuna miunganisho ya kidijitali inayoashiria mtandao au teknolojia. Inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika maisha ya kisasa.

Ni rangi nyeusi tupu, hakuna kitu kingine kinachoonekana. Ni picha fupi nyeusi isiyo na maudhui mengine mengi. Inaonekana kuna giza au rangi yenyewe ikiwa ni nyeusi.

Mchoro unaoonyesha dhana ya masomo mtandaoni. Kompyuta kubwa katikati ina video inayochezwa. Mwanaume ameketi juu ya vitabu akitumia kompyuta ndogo na mwanamke ameketi mezani akijifunza. Kuna aikoni mbalimbali kama vile spika, tochi, na kofia ya kuhitimu.

Bango la Digital Education Platform inaonesha watu wawili karibu na kompyuta ndogo na simu wakiwakilisha masomo mtandaoni. Kuna kofia za kuhitimu na vitabu. Rangi kuu ni buluu na kuna maneno ya kielelezo chini ya kichuo kikuu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Kuna madaftari, kalamu na vitabu mezani. Mikono inaonekana kuandika na kushika karatasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunza na utulivu.

Kompyuta ndogo iliyofunguliwa ikiwa imeketi kwenye meza. Karibu yake kuna rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri. Nyuma, rafu za vitabu zimejaa vitabu vingi.

Mwanamke aliyevaa hijabu akitumia kompyuta mpakato. Amekaa kwenye sofa la zambarau karibu na meza ya kahawa. Kwenye meza kuna mishumaa, kitabu na maua. Mazingira yanaonekana kuwa ya starehe na utulivu.

Mwanaume mwenye kipara ana ngozi nyeusi amevalia suti. Anaandika kwenye karatasi akitumia kalamu ya bluu. Uso wake unaonyesha umakini. Kompyuta mpakato unaonekana kulia na mandhari ya nyuma kuna pazia.

Hawa ni wasichana wawili walio na tabasamu nyusoni mwao. Wanatazama kwenye kamera huku mbele kukiwa na kompyuta mpakato. Nyuma kuna wengine ambao wanajiendelesha na shughuli ikidhihirisha kuwa ni maeneo ya darasa au maktaba ya kusoma.

Taswira ya kidigitali ya kompyuta mpakato na kitabu kilichofunguliwa. Vimeundwa kwa mistari inayong'aa ya zambarau na bluu. Mandhari ni nyeusi, inaashiria dhana ya elimu ya mtandaoni au maarifa ya kidigitali.

Dhana ya elimu mtandaoni kwa kutumia vifaa mbali mbali kama vile kompyuta kibao, simu janja na kompyuta. Inaashiria upatikanaji wa maarifa, vyeti na masomo kutoka mahali popote duniani ikisisitiza urahisi wa kusoma kutoka mahali popote duniani.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Mikono yake ipo kwenye kibodi na kuna alama za e-learning ikiendelea juu ya skrini. Alama hizi inajumuisha kitabu na kuhitimu na kompyuta. Hii inaonyesha dhana ya elimu ya kidijitali.

Msichana mdogo akionekana kutoka nyuma, akitazama kompyuta mpakato. Kwenye skrini, kuna picha ya mwanamke mwingine, labda akifanya simu ya video au akifundisha somo mtandaoni. Inaonekana kama mfumo wa kujifunza au mawasiliano ya mbali.

Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wameketi mbele ya kompyuta ndogo na kuonekana kuzingatia sana. Wote wamevalia miwani na wanaonekana wakiwa maktabani au chumba cha kuhifadhia kumbukumbu, kutokana na rafu zilizojaa visanduku nyuma yao.

Mwanamume anaongea mbele ya screen , mmoja anaonyesha mkutano wa video . Watu kadhaa wanaonekana. Mwanamume ana ndevu ndefu, amekaa mezani. Vikombe vyeupe vipo pembeni. Inaonekana anafanya kazi.

Simu mahiri mkononi ikiwa na aikoni mbalimbali ya kidijitali zikielekea juu yake. Inaashiria uhusiano wa intaneti, mawasiliano na huduma za mtandaoni.

Mchoro wa vitu mbali mbali vinavyo husiana na elimu na masomo. Katikati kuna kompyuta mpakato inayoonyesha ramani ya dunia. Kuzunguka kompyuta, kuna vitabu vilivyo funguka na vilivyo fungwa , penseli, kivutio, saa na kofia ya mahafali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizojikunja na miwani akitabasamu huku akiandika kwenye daftari. Kompyuta mpakato iko mbele yake na dirisha lenye miti linaonekana nyuma. Anaonekana akisoma au kufanya kazi nyumbani.

Kiolesura cha tuvuti ya jukwaa la kujifunza mtandaoni. Kuna maneno E-Learning Platform na vitu vinavyohusiana na elimu, kama vile kompyuta na kofia ya kuhitimu. Watu wawili wanaonekana wakitumia kompyuta kuashiria kujifunza kidigitali.

Kompyuta mpakato iliyo wazi na mkutano wa video. Skrini inaonyesha nyuso tisa za watu tofauti. Mkono wa mtu unaonekana ukichapa kwenye kibodi. Inaashiria mawasiliano ya mbali au mkutano wa mtandaoni.

Mtoto mdogo aliyevaa vipokea sauti vya blue ,akifanya masomo ya mtandaoni. Anaangalia skrini ya kompyuta, inayoonyesha mwalimu na wanafunzi wengine. Mtoto anaandika kwenye daftari. Ni mfumo wa kisasa wa kujifunza.

Dhana ya masomo ya mtandaoni ikionyeshwa kwenye skrini kubwa ya kompyuta mpakato. Watu kadhaa wakiwa wanaume na wanawake wamekaa au kusimama kwenye kompyuta hiyo wakitumia vifaa vyao vya elektroniki. Kuna michoro ya hesabu na grafu zilizoelea angani. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya kijani.

Mwanamme akivaa miwani ya uhalisia pepe mwanga wa buluu unatoka kwenye miwani kuashiria uzoefu wa kina wa kidijitali. Mandhari ya nyuma ni giza ikisisitiza teknolojia. Inaonekana ni mtu anachunguza ulimwengu pepe.

Rangi mbili kuu tu. Upande wa kushoto kuna sehemu nyembamba ya rangi nyeusi, ambayo inapatiana na sehemu kubwa ya rangi bluu iliyonyooka upande wa kulia. Hakuna vitu vingine au maumbo yanayoonekana isipokuwa mugawanyiko huu rahisi wa rangi. Inaonekana kuwa picha isiyo na maelezo mengi.

Msichana mdogo aliyevaa vipokea sauti vya masikioni. Akizungumza kupitia kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya ishara kwa mikono. Yuko kwenye meza na vitabu na kalamu karibu, inaashiria mawasiliano ya mtandaoni au masomo.

Mtu anaandika daftari. Kalamu ya bluu inashikiliwa vizuri. Kompyuta imefunguliwa mbele. Mikono miwili inaonekana. Koti la machungwa limevaliwa. Inaonekana mtu anafanya kazi. Hali ni ya utulivu.

Mwanamke ametabasamu. Amekaa mezani. Anatumia kompyuta ndogo. Amevalia suti ya buluu. Saa ya dhahabu ipo mkononi. Kombe nyeupe ipo mezani. Rangi nyeusi ipo nyuma. Mwanamke mwengine anaonekana kwa mbali.

Komputa mpakato iliyo wazi na kikombe pembeni. Skrini inaonyesha maneno online education na penseli. Kuna rangi ya blue nyuma yake, kijani na waridi. Mwangaza hafifu unaonekana nyuma, inaashiria kujifunza kwa njia ya mtandao.

Watoto wakiwa darasani, mvulana mmoja ameketi mbele, akiwa amevalia kofia ya bluu, na sare za shule. Anaangalia kompyuta mpakato, kwa umakini mkubwa. Nyuma yake, watoto wengine wanaonekana wakitumia, kompyuta zao pia. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule, na ubao mweusi unaonekana nyuma.

Mwanamke amekaa kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta mpakato. Amevalia miwani na kuna vitabu na kikombe karibu naye. Chumba kina kuta za kizivu na jiko dogo. Juu Kuna kitanda cha ghorofa.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ya mpakato. Amevalia vishikishi masikio na shati ya njano yenye mikono mipana. Anaonenkana akizungumza au kuwasiliana na mtu kupitia simu ya video, huku mikono yake ikiwa inainuka. Meza ni nyeupe na ina vitu vichache juu yake. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na picha kadhaa zilizoning'inia.

Dhana ya masomo ya mtandaoni au elimu ya mbali. Skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha. Mwanafunzi amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Vifaa kama kamera na vitabu vimepangwa karibu. Ni mfumo wa kisasa wa kujifunza.

Mkono wa mtu ukichapakazi kwenye kompyuta mpakato, iliyowekwa kwenye meza ndogo. Kwa nyuma kuna miti iliyopangwa karibu na dirisha kubwa, linaloangalia majengo, pia kuna mmea mdogo kwenye chombo cha kikombe.

Ukumbi mkubwa. Kuta zake zina rangi ya bluu. Kuna mabango mawili yamesimama. Meza kadhaa zimewekwa pembeni. Sakafu ina mistari ya michezo. Taa nyingi zimewekwa dari. Watu wachache wanaonekana mbali. Inaonekana mahali pa tukio au mkutano.

Kundi la wasichana na wanawake wakisoma ndani ya maktaba. Wengi wao wamejikita katika vitabu na madaftari yao. Raba za vitabu zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu, nyuma yao. Baadhi wamevaa fulana, huku mmoja akiwa amevaa shati lenye mikono mirefu. Meza ni ya mbao. Mwanga unaonekana ukitoka kwenye dirisha.

Maktaba ya kipekee yenye ngazi inayofanana na mti mkubwa. Watoto kadhaa wamesimama kwenye ngazi za juu na wengine wanasoma vitabu chini. Rafu za vitabu zimejaa na kuna mapambo yenye rangi nyangavu. Ni mahali pazuri pa kusomea.

Chumba kitupu chenye sakafu ya mbao iliyong'aa na kuta za rangi ya udongo. Dirisha kubwa lenye greli linaruhusu mwanga kuingia na chini yake kuna kabati iliyojengwa ukatani. Dari ina muundo wa kisasa na taa zilizofichwa. Chumba kinaonekana safi na kimeandaliwa vizuri kwa matumizi.

Darasa la shule au chuo. Mwalimu mmoja anafundisha ubaoni mweupe, huku wanafunzi kadhaa wakifuatilia masomo. Kuna madawati na viti vimepangwa vizuri. Ubao mwingine mweupe upo karibu. Chumba kinaonekana kuwa na mazingara tulivu ya kujifunzia.

Darasa la shule lenye madawati na viti vingi vya mbao na chuma vilivyopangwa kwa safu. Kuta za darasa zinaonekana kuwa tupu zikionyesha hali ya unyenyekevu. Dirisha mbili ndogo zinatoa mwanga wa asili. Bango la kijani limeninig'inizwa ukutani.

Chumba cha mikutano chenye meza ndefu ya mviringo. Viti vyeusi vimepangwa kuzunguka meza. Kuna televisheni iliyoning'inia ukutani na ubao mweupe. Chumba kina taa nyingi na kuta za rangi isiyokolea. Inaashiria mazingira ya kazi.

Chumba kidogo cha kulala chenye vitanda viwili vilivyo tengenezwa kwa chuma mashuka ni ya rangi ya bluu na nyeupe katikati kuna vitanda na kuna meza ndogo na viti viwili vyeupe vya plastiki sakafu kuna zulia refu lenye milia ya njano na nyeupe.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa; vinne kwa jumla. Mwanamume mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini, akitumia simu au kifaa kingine. Mashuka yana milia ya bluu na nyeupe. Karibu na kitanda cha kushoto kuna sanduku la kijani kibichi. Dirisha lina pazia lililowazi na mwanga mkali wa jua unaingia ndani.

Ni kundi la wasichana sita, wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeusi. Wakishikilia vifaa vya kuchezea vilivyojaa manyoya mekundu. Wanaonekana kuwa na furaha. Wako nje kwenye uwanja wa kijani. Ni kundi la washawishi.

Chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya mkutano au kusubiri. Kuna viti vingi vya rangi nyeusi vilivyopangwa na meza ndogo ya kahawia katikati. Kwenye ukuta kuna mabango mawili marefu yaliyo na picha na maandishi. Dirisha lina mapazia mekundu na meupe iliyo wazi.

Chumba cha kulala chenye kuta za kijani kibichi. Kitanda kikuu kina shuka zenye muundo mweusi na mweupe na ubao wa kichwa una michoro ya jua. Kuna meza ndogo za kando na viti. Zulia la punda milia liko chini.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi za buluu. Madirisha makubwa mawili yanatoa mwanga wa asili. Hakuna mwanafunzi au walimu ndani. inaonekana ni chumba cha kusomea kilicho tulia.

Darasa lenye watoto wengi wakiwa wamelala chini kwenye meza. Mwanamume mmoja labda mwalimu amesimama katikati ya chumba. Kuna mabango ya elimu yanayotundikwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa shule au kituo cha kulea watoto.

Ukumbi wa mikutano. Una viti vingi vya mbao. Vimepangwa kwa safu ndefu. Ngazi kadhaa zipo katikati. Ukuta una rangi nyeusi. Dari ni nyeupe. Hakuna watu ndani. Ukumbi unaonekana tupu.

Maabara kubwa yenye wanafunzi kadhaa. Wote wamevaa makoti meupe na wanafanya kazi kwenye meza. Kuna vifaa vya kisayansi vilivyopangwa. Madirisha makubwa yanaacha mwanga uingie, unaashiria mazingira ya kujifunza sayansi.

Matakia mawili yenye mistari ya rangi ya kijivu na kahawia, yaliyolala juu ya kitanda cheupe, kinachoonekana kuwa safi na kimetandikwa vizuri. Huku sehemu ya kichwa cha kitanda cha mbao, ikionekana nyuma. Inaashiria chumba cha kulala kilichopangika vizuri.

Ukumbi mkubwa wa miktano au tamasha. Kuna safu nyingi za viti vyekundu vilivyopangwa vizuri . Jukwaa linaonekana mbele na skrini nyuma. Ukumbi unataa nyingi na muundo wa kisasa inaashiria tukio au mkusanyiko.

Kundi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba. Rafu za vitabu zimejaa , baadhi wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamekusanyika mezani. Inaashiria mkutano au darasa la kujifunza.

Chumba kikubwa cha komputa, chenye safu ndefu za meza na viti. Komputa nyingi zimepangiliwa vizuri .Ukuta wa blue na taa za dari zinatoa mwanga mzuri. Ni chumba kinachotumika kwa ajili ya kujifunza au kazi ya ofisi.

Kundi la wanafunzi na wauguzi wengi wao wakiwa wamevaa sare nyeupe na nyekundu, wakifanya mazoezi ya vitendo katika chumba kinachoonekana kama maabara ya wauguzi. Wanafunzi hao wamejifunza jinsi ya kumtunza mgonjwa, wakitumia sanamu ya mgonjwa kwenye kitanda cha hospitali. Vifaa vya matibabu pia vinaonekana.

Chumba cha kupumzika. Sahani za mbao zimepangwa. Sofa na viti vimo humo. Sakafu ina rangi ya kahawia. Kutu za mawe zinaonekana. Madirisha makubwa yapo pembeni. Mahali pa moto panatokea. Hali ni shwari sana.

Chumba chenye vitanda viwili aina ya bunk beds . Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na chuma. Ngazi zimejengwa ili kufikia kitanda cha juu. Chumba kinaonekana kuwa safi. Mlango unafunguka kwenye chumba kingine.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda cha ghorofa. Juu yake kuna shuka za bluu na nyeupe. Huku chini kukiwa na shuka nyekundu, meza ndogo ya mbao na kiti cha bluu pembeni. Pazia linaonekana dirishani.

Darasa la sasa lenye madawati na viti vya rangi nyekundu, vilivyopangwa vizuri. Kuna skrini kubwa ya televisheni, iliyowekwa ukutani, mbele ya darasa. Madirisha yenye grili , yanaruhusu mwanga wa asili kuingia, na taa za dari zinatoa mwangaza, wa kutosha. Hii inaashiria mazingira ya kujifunzia, yaliyotayarishwa vyema, na yenye teknolojia.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja cha ghorofa. Kina fremu ya chuma. Madirisha yana mapazia marefu. Kuna rafu ndogo iliyojaa vitu. Chumba kinaonekana kuwa safi. Hakuna mtu anayeonekana pale.

Maabara ya kisasa iliyo na meza ndefu za kazi na sink . Kila sehemu ina viti vya chuma na kuna vifaa vya maabara kama stendi za kukunja. Kabati za mbao zimewekwa juu ya kuta zikionyesha nafasi ya kutosha ya kuhifadhi. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Darasa lililojaa wanafunzi wakiwa wamekaa mbele ya komyuta. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake na wote wanonekana wanajifunza au kufanya kazi. Inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu ya shule.

Chumba chenye vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vyumba hivi vinaonekana kuwa vya kulala na pia kuna kiti kimoja kimekaliwa karibu na dirisha. Mahali hapa panaonekana safi na nadhifu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vimepangwa vizuri na matandiko meupe na blanketi nyekundu. Ukuta wa nyuma una rangi ya bluu. Mbali kidogo kuna meza ya kusomea na kiti karibu na dirisha. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangika.

Jengo lenye njia ndefu yenye matusi ya buluu. Njia hiyo inaelekea kwenye chumba kidogo chenye madirisha. Sehemu nyingine inaonekana nyeupe ikiwa na milango. Nyuma, kuna miti na kijani kibichi. Ni jengo lenye maundo ya kipekee.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vina mashuka yenye michoro na matandiko meupe. Mlango unaonekana umefunguka kidogo nyuma ukionyesha chumba kingine. Kuta zina rangi ya chungwa na sakafu inaonekana kuwa na vigae.

Kundi kubwa la watu wengi wakiwemo vijana na watu wazima. Wamekaa chini kwenye nyasi. Wamekusanyika katika eneo wazi lililozungukwa na miti. Baadhi ya watu wamesimama nyuma.

Mwalimu mwanamke akimsaidia mwanafunzi aliyeketi kwenye magurudumu shuleni. Mwalimu anatabasamu usoni. Wanafunzi wengine kadhaa wamesimama karibu nao baadhi yao wakionekana kushiriki mazungumzo. Ukutani kuna ubao wa kijani kibichi uliopambwa na picha za karatasi.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizopindika. Akimuangalia mtu mzima na kutumia ishara za mikono. Anaonekana akiongea kwa ishara huku mdomo wake ukiwa wazi. Msichana amevaa shati la blue na wote wako kwenye sofa.

Darasa la shule lenye wanafunzi na mwalimu. Msichana mmoja anaonekana akizungumza na mwalimu wake, huku mvulana mwingine akiwa nyuma. Kuna vifaa vya kujifunzia kwenye ukuta. Ni mazingira ya shule yenye mafunzo.

Mwanamke, labda mfanyakazi akiwa ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta. Anaonekana akichapa kwenye kibodi na skrini ya kompyuta inaonekana kushoto kwake. Mwanamke huyo amevalia shati jeupe. Kwa nyuma kuna mmea wa ndani na dirisha. Hali inaashiria ofisi au eneo la kazi lenye shughuli za kompyuta.

Mwanaume mwenye ndefu na miwani myeusi labda asiyeona akiwa amelala chini na kusoma kitabu , mikono yake imewekwa juu ya ukurasa ukifuatilia herufi anaonekana amevalia shati ya rangi ya mchanga, hali inaashiria mtu anayejifunza au kusoma kwa kutumia mbinu mbadala.

Wavulana wawili wakiwa wamevalia sare za shule wakiwa darasani. Mmoja wao anainua mkono wake kana kwamba anataka kujibu au kuuliza swali huku mwingine akimwangalia . Madawati yanaoneka kuwa ya zamani yametumika sana. Kitabu kimefunguka mbele yao. Hali inaashiria mazingira ya kujifunzia

Msichana mdogo aliyeketi mezani akichora kwa kalamu. Amevaa miwani na anaonekana kujishughulisha. Nyuma yake kuna rafu zenye vifaa vya sanaa. Mazingira yanaonekana kuwa ya ubunifu wa elimu.

Kundi la vijana wakisoma vitabu pamoja. Mmoja wao anawashikilia kitabu kikubwa cha buluu, huku wengine wakikitazama kwa makini. Wote wanaonekana kujishughulisha na masomo, na kuna msichana mmoja anayeonekana kuwaongoza. Mazingira yanaonekana kama maktaba.

Wanawake wawili wakizungumza. Mmoja anatabasamu huku akitumia ishara za mikono. Akiashiria kuwa anatumia lugha ya ishara. Kuna vinywaji na kikombe cha kahawa mezani. Inaonekana kama mazungumzo rafiki ndani ya mkahawa.

Kundi la watu wakitumia lugha ya ishara. Wawili kato yao wanatazamana huku wakiashiria kwa mikono yao. Mwanaume mmoja anatabasamu na wanawake wawili wanaonyesha ishara. Nyuma yao kuna rafu nyeupe iliyojaa vitu. Wote wanaonekana kwenye viti.

Mwalimu mwanamume akimsaidia mwanafunzi wa kike mwenye ulemavu katika somo lake la kuandika. Wote wawili wamejikita kwenye daftari huku mwalimu akimwongoza kwa makini. Inaashiria mazingira ya kujifunza.

Kundi la watoto wengi wote wakiwa wamevaa sare za bluu na suruali ya kahawia. Wanatabasamu na kufanya ishara za furaha kwa mikono yao. Wanaonekana wako shuleni au kwenye kituo cha watoto. Ni kundi lenye furaha.

Mwanamke na mtoto. Mtoto amevaa miwani. Wanatumia kifaa cha elektroniki. Kifaa kina rangi ya buluu. Mwanamke anaonyesha kitu. Soko inaonekana nyuma. Wote wanaonekana kutazama kifaa. Wanafanya jambo pamoja.

Mtoto mdogo, labda mvulana, akiwa na tabasamu kubwa, na furaha huku akicheza piano . Amevalia fulana nyekundu, juu ya shati jeupe. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu, na madirisha makubwa, yanayoingiza mwanga. Hali inaashiria furaha, ya kujifunza, labda katika shule au kituo cha muziki.

Kundi la watu watano wakipika jikoni. Wanakata mboga mbalimbali kwa furaha. Mzee mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu na anashiriki kikamilifu. Wote wamevaa aproni na wanaonekana kufurahia shughuli, mazingira ni safi na ya kisasa.

Msichana mdogo mwenye kifaa cha kusikia masikioni akiandika kwenye daftari. Mvulana mwingine ameegemea kitabu chake. Amevaa vifaa vya kusikia. Wanaonekana wakiwa darasani. Kuna kalamu za rangi na karatasi juu ya meza.

Mtoto mvulana akifanya mazoezi ya kujifunza na mwalimu wake. Amevalia shati la manjano na anashughulika na vijiti vidogo vya rangia mbalimbali. Saa ya rangi nyingi inaonekana ukutani. Ni mazingira ya kufundisha.

Mwalimu akisoma kitabu kwa watoto wadogo na mbwa, wote wakiwa wamekaa chini. Nyuma yao kuna rafu nyingi za vitabu, zikiashiria kuwa wako maktabani. Watoto wanaonekana makini wakifurahia hadithi. Ni wakati wa kujifunza.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi aliyevaa miwani. Wanatazama kitabu pamoja. Mwalimu anamuonesha kwa kidole. Dawati la shule linaonekana. Mwanafunzi amevaa shati la kijani. Watu wengine wanaonekana mbali. Inaonekana kuwa ni mazingira ya darasani.

Darasa la sayansi ambapo mwalimu anawasaidia wanafunzi kutumia darubini. Wanafunzi kadhaa wako kwenye meza wakichunguza vitu tofauti. Mimea midogo inaonekana pia kwenye meza. Ni mazingira ya kujifunza kikamilifu.

Mtoto mvulana akitabasamu, ameketi kitandani, amevalia sare ya shule, shati ya bluu na kaptula. Karibu naye kuna miguu bandia na vijiti vya kutembelea. Nyuma yake kuna vitanda vingi, vingi, na inaashiria matumaini na ukarabati.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia, akijishughulisha na kuandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa makini sana, huku kompyuta ndogo ikiwa wazi mbele yake na mkoba wa kahawia, ukiwa kando. Anaonekana kufanya kazi au kujifunza ndani ya chumba.

Sikio la mtoto lililo na kifaa cha kusaidia kusikia. Ana nywele fupi zilizonyolewa vizuri. Mbali kidogo anaonekana mwalimu au mtu mzima akifundisha darasani. Bodi nyeusi inaonekana nyuma.

Msichana mdogo akijifunza kwa bidii. Inaonyesha akishikilia kitabu kwa mdomo na kingine akishika kalamu kwa mdomo. Amevaa shati la rangi ya buluu na nyeupe. Inaashiria azimio la kujifunza licha ya changamoto.